Hiki ni kilimo cha kabeji, kwa mtazamo wangu naona kuwa wameweza kuzingatia kilimo biashara yaani ili kuuza kabeji na kupata fedha.

Hiki ni kilimo biashara mimea inayopandwa hapa inaonekana kuwa michanga bado, unyunyuziaji wa maji unatumika kwa njia ya ustaarabu mno ili kuhakikisha mimea inakua vizuri. Kilimo hiki kinaweza tumika mahali kuna ukame ili kuhakikisha mimea inakua sawa.

HIKI NI KILIMO BIASHARA, MAJI WANATUMIKA ILI KUKUZA MIMEA KUWA NA AFYA BORA, MAHINDI UTUSAIDIA KUWA NA AFYA MWILINI.NI VYEMA KUKUZA KILIMO